Chumba kilichofunguliwa milango, chenye mashine ya kuwekea pesa kina bango limeandikwa "ATM Mashine", huduma hii ya kuwekea pesa inapatikana muda wowote.

Risiti ya kielektoniki ya benki ikionyesha taarifa za mteja na kiasi cha pesa alichoweka kwenye akaunti yake, mfumo huu huwezesha utunzwaji wa taarifa pasipo makosa.

Mhamasishaji wa benki aliyevaa tisheti ya rangi nyekundu, ameshika kipaza sauti akiwahamasisha watu kuhusu faida za kufungua akaunti benki pembeni yake kuna bango limeandikwa absa.

Muuza magari aliyevaa barakoa, akiwa amesimama mbele ya gari jeupe, ndani ya chumba cha maonyesho, pembeni yake kukiwa na gari jeusi, na nyuma ya gari hiyo kuna bango limeandikwa "hyundai".

Muuzaji wa bidhaa zilizotengenezwa kwa maziwa, akiwa ndani akisubiria wateja watakaokuja kununua. Picha nzuri zinazoonyesha bidhaa hizo zimetumika kulipamba duka hilo.

Duka la bidhaa lenye jokofu la kutolea maziwa ya ng'ombe likiwa limechomekwa kwenye umeme ili kufanya maziwa yawe baridi na yasiharibike, pembeni yake kuna mazao ya chakula yamewekwa kwenye mifuko na bei zake zimeendikwa kwenye karatasi.

Dada mfanya biashara wa mashuka aliyevaa nguo za rangi ya pinki akiwa na bidhaa zake zilizopangwa vizuri kwenye meza amesimama mbele ya duka la kuuza maziwa ya ngo'mbe.

Bidhaa zilizofungwa kwenye paketi na makopo zimepangiliwa vizuri kwenye rafu za duka la maziwa lililoandikwa maziwa safi, mtoto amesimama mbele ya rafu hiyo akitaka kuchagua.

Samani za ofisini, viti vya leza, pamoja na meza zilizotengenezwa kwa mbao nzuri kutoka uturuki. Vipo ndani ya chumba cha maonyesho, tayari kwa ajili ya wateja kuja kununua.

Duka la samani za nyumbani na ofisini. Lina kitanda, meza, viti na makabati yaliyopangiliwa vizuri, na zina muonekano unaovutia. Mara nyingi hali hii huleta wateja wengi.

Wafanyabiashara wakiwa sokoni, wakiuza bidhaa mbalimbali za chakula. Mwanamke aliyevalia gauni la vyumbavyumba, vya kijani na weupe, amepakata dishi lenye nyanya, anaziweka kwenye kifungashio.

Majengo marefu na ya kupendeza yenye vyumba vingi, yanafaa kutumika kama makazi ya watu, na hata ofisi. Uwekezaji huu wa mali zisizohamishika, una faida kubwa sana.

Duka kubwa la viatu vya jinsia ya kike na kiume, kofia pamoja na mavazi ya kawaida, vimepangiliwa vizuri, tayari kwa wateja kuja kufanya manunuzi. Sehemu yoyote iliyo na muonekano huu huvutia watu wengi.

Duka kubwa lenye bidhaa za juisi za matunda vyombo vya kuwekea maji pamoja na torori za kubebea bidhaa, zimepangiliwa vizuri tayari kwa wateja kufanya manunuzi yao.

Viatu aina ya raba kwa ajili ya michezo na matumizi ya kawaida, vyenye muonekano na rangi nzuri za kuvutia, vimepangwa katika rafu za duka, tayari kwa wateja kuja kuchagua na kununua.

Wanunuzi wawili, mwanamke na mwanaume, wakiwa wanachagua vyombo vya plastiki kwenye rafu zilizopo ndani ya duka. Pembeni yao, wakiwa na toroli la kuwekea bidhaa watakazochagua.